Dawa za mifugo zikiwa dukani, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio, zikiwa na nembo ya jina katika vifungashio vyake husika, pia ikiwa na maelezo jinsi ya kutumia dawa hiyo kwenye vifungashio husika.

Zao la ndizi, likiwepo katika makontena kwa ajili ya kusafirishwa. Zao hili linalapakiwa na watu ambao wanaujuzi kuhusu zao hilo, ambalo linasaidia kukuza uchumi wa nchi kwa kuuzwa nchi za nje.

Kilimo cha vitunguu cha mbegu ya kisasa ambacho kinatumia kilimo cha kisasa. Katika umwagiliaji; hata kama wakati wa mvua haupo, afya ya kitunguu hiki kinakuwa kina ubora ,ambacho kinasaidia katika kukuza pato la nchi kwa kutumia kilimo.

Kifaa maalumu ambacho kinatumika katika kulima ardhi ngumungumu, ambacho kinasaidia kuwasaidia wakulima kulima sehemu kubwa kwa wakati mchache kuliko kutumia majembe ya kizamani.

Kilimo cha kisasa cha kutumia trekta kwaajili ya kuvunia mazao, njia hii ni nyepesi sana husaidia sana kuepusha na kupunguza nguvu kazi katika uvunaji.

Kifaa ambacho kinatumika kutunza samaki, kwa ajili ya maonyesho ya nyumbani na pia kifaa hiki kinatumika katika urembo ili kupendezesha nyumba, na kuifanya nyumba iwe katika mvuto mzuri.

Eneo lililokuwa na msitu mkubwa wa miti, pia kuna bwawa la maji, ambalo linaweza kuwa na samaki ambalo linaweza kusaidia katika uvuvi wa samaki.

Ng'ombe wakiwa wamepangwa katika ufugaji wa kikiwanda wa kisasa, ambao unasidia kupunguza matumizi ya nguvu kazi, pia inasaidia kukuza na boresha bidhaa zitokanazo na ng'ombe hao.

Kilimo cha mbogamboga kwa eneo kubwa kwa ajili ya kuchakata hizo mbogamboga kwenye kiwanda, na ili kusaidia kuuza mbogamboga hizo katika maeneo mbalimbali hata nje ya nchi.

Mfumo wa ukulima wa umwagiliaji ambao unatumia mipira na njia ya kisasa, kumwagilia mazao hata kama wakati wa kiangazi. Hata kama mvua hakuna, njia hii inasaidia sana kwa mimea inayohitaji maji muda wote.

Eneo la ardhi lenye miti ambayo haipo karibu karibu na pia katika eneo husika kuna nyasi za kijani na kwa mbali kuna milima mirefu, eneo hili linaweza kusaidia katika kukuza utalii wa inchi.

Sehemu ya ardhi iliyo tabakaa miti yenye hali ya hewa ya kitropikali. Sehemu husika ina mandhari mazuri kwa kusaidia kukuza utalii wa nchi na kuongeza pato la taifa.

Eneo la ardhi likionesha majani makavu na mlima kwa mbali, pia kuna wanyama kama twiga. Eneo husika linatumika sana katika kukuza utalii wa nchi.

Eneo la ardhi likionesha miamba, ambayo inapatikana katika baadhi ya milima na mimea, ambayo inaota katika mandhari na mazingira ya milima, eneo husika linaweza kuwa kivutio kikubwa cha watalii.

Ufugaji wa kuku wa kisasa, kwa kutumia vifaa vya kisasa. Pia Kwa kusimamiwa na wataalamu ambao wana elimu kubwa kuhusu ufugaji wa kuku wa kisasa. Kuku hawa wanakusaidia kupata mayai na pia wanatusaidia kukuza uchumi wa taifa.

Kilimo cha umwagiliaji cha mbegu za kisasa, ambacho kinasimamiwa na wakulima wenye elimu ambayo inaweza kusaidia mbegu hizo kukua katika mimea bora.

Mbegu ambazo zimetengenezwa na kampuni ya "paisley" ambazo zinatumika katika kupanda miti husika, yenye ubora wa hali ya juu na kisasa.

Kiboko ni mnyama ambaye anapatikana katika mbuga nyingi katika bara la Afrika, hupenda sana kuishi kwenye maji pamoja na viumbe vingine kama mamba na samaki, na pia hutoka kwenye maji mida ya usiku kwa ajili ya kutafuta chakula cha nchi kavu, ili kujisaidia kukuza mwili wake na afya bora.